Dawati, pamoja na viti, ambayo juu yake baadhi yao yana makalatasi ya rangi nyeupe. Kwenye dirisha pia tunaona pazia ambazo baadhi yao zimefunguliwa kuingiza mwanga.

Mwanamke amevalia shati nyekundu na suruali ya rangi nyeusi na viatu pia ni vya rangi nyekundu, ameketi kwenye kiti cheusi na juu yake kuna chuma ambazo zina uzito kwenye pande zote mbilj.

Kuna jengo refu ambalo paa lake ni la mabati . Nje ya jengo hili kuna milango na pia kwenye ukuta kumechorwa michoro tofauti ishara kuwa inaweza kuwa jengo katika shule. Mbele yake kuna maua ambayo yamepandwa nje ya jengo hilo.

Mwanaume aliyevaa suti ya zamawati anaonekana kutoa hotuba, mbele yake kuna microphone na kwenye mkono wake ameshika karatasi nyeupe, nyuma yake kuna maandishi yanayosema Kenya Institute of Special Education .

Nyumba ina veranda na pia nje yake kuna uwanja na kwenye uwanja huu kuna miti kadhaa alafu pia kuna ukuta ambao umezunguka nyumba hii na pia uwanja, kwa umbali tunaona pia kuna mti yenye ambayo ni mrefu.

Majumba mawili yanonekana, kuna moja mbalo ni La gorofa ambalo linakaa kuwa mbali kiasi, na kuna lingine mbalo liko karibu na nirefu, ha nje ya chumba hiki kilicho karibu kuna nyasi na kuna pia njia ambayo imewekwa mauwa, na pia kuna mti ambao umepandwa katikati hapo pahali pana nyasi.

Viti vilivyo na dawati vinaonekana kuwa kwenye chumba na kwa umbali tunaona dirisha ambayo pazia lake limesongeshwa ili kuingiza mwangaza. Kwenye ukuta pia tunaona tarakilishi kadhaa ambazo ziko kwenye benchi.

Eneo la kazi ambalo lina tarakilishi nne na pia kuna viti vya kukalia, tarakilishi izo ziko juu ya meza na pia kuna dirisha mbili amabzo ziko wazi ,na moja ya izo dirisha iko na pazia.

Vitabu vingi vinaonekana kuwa juu ya meza na kuwa na maandishi yanayosema longhorn computer science learners book . Kwa umbali tunaona faili la rangi ya njano na pia chini yake tunaona nyaya za umeme.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha magurudumu na amevalia miwani na pia shati la rangi nyekundu ,mkononi anaonekana kushika mkuki huku kando yake kuna mtu aliyepiga magoti kwenye kiti cha magurudumu.

Ukuta wa rangi nyeupe una maandishi yanayosema kenya society for deaf children. Chini ya ukuta tunaona kuna mmea ambao umenawiri na pia kwenye upande wa kulia kuna bendera za nchi ya Kenya ambazo zina balloon za rangi tofauti juu yake.

Mwanamke na mwanaume wanaonekana kwenye picha wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Mwanaume amevalia shati ambalo limeandikwa Kenya na pia mwanamke kwenye kifua chake ana maandishi yanayosema Koech na pia kwenye maandishi tunaona kuwa hilo ni jina lake, Nancy Chelagat Koech.

Mtu amekalia kiti cha magurudumu mkono , wake wa kulia umeshika gurudumu huku akiwa na vitabu kwenye mapaja na mkono wake wa kushoto ukiwa juu ya vitabu, amevalia saa kwa mkono wake.

Karatasi ya mtihani inaonekana kua ya maswali kuanzia nambari nane hadi nambari kumi na nne, kwenye kurasa huu kwenye maswali hayo, kuna baadhi ambayo yanahitaji kuchorwa. Karatasi hii imesahihishwa na kalamu ya rangi nyekundu.

Watu wanne wanaonekana kuwa kwenye kiwanja ambacho kina viti za rangi nyekundu na pia kuna za rangi ya kijani. Mmoja wa watu hawa amevalia jezi ya rangi nyekundu na wengine wakiwa na magongo ya kutembea.

Kitabu ambacho kimeandikwa nyota ya kiswahili kitabu cha mwanafunzi grade ya pili. Kina michoro ya farasi wawili ambao kuna wanaume wawili walio juu ya hizo farasi. Pia kwa juu tunaona kitabu cha kuandika.

Chumba hili linanaonekana kuwa na milango miwili. Mlango moja ulio upande wa kulia umefungwa huku ule wenye upo kwenye upande wa kushoto, ikiwa wazi. Pia kuna dirisha ambayo imepakwa rangi ya kijani. Paa lake, lina bomba ambalo linatoa maji na kuleta kwenye ardhi.

Watu wawili mmoja akiwa amesimama na mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wanaonekana kuvalia glovu za ndondi na aliye valia jezi ya rangi nyekundu anaonekana kufunza mwezake aliye keti kwenye kiti cha magurudumu.

Naona nguzo refu ambayo inaonekana kuwa na kamba ambazo ziko kando yake zilizo kuteremka. Nguzo hii inaonekana kuwa ya kuinua pendera. Nyuma yake kuna miti ambayo kwa picha inaonekana kuwa ni fupi kuliko nguzo hiyo.